Mchezo wa kupiga ngumi. Naona mlemavu huyu ambaye ameketi katika kiti cha magurudumu, anajifunza, anafunzwa kutokana na mchezo wa kupiga ngumi. Ana mwalimu wake ambaye anamfunza jinsi anapaswa kupiga ngumi, ili anapoenda katika mchezo huu, akuwe mshindi.

Hawa ni wanariadha wa nchi ya Kenya, wanakimbia mbio ya mita elfu tano na licha ya kuwa mmoja wao ni kipofu, hawezi ona anakimbia pamoja na anayemwelekeza katika mbio hiyo.

Huyu ni aliyekuwa waziri wa elimu miaka michache iliyopita katika nchi ya Kenya ambaye anajulikana kama Ezekiel Machogu. Alikuwa kiongozi bora na alikuwa kiongozi ambaye anapenda elimu na anapenda pia maendeleo katika nchi hii ya Kenya kutokana na mambo ya elimu.

Hawa ni wanariadha tofauti tofauti, kuna wanariadha wawili, ambao wameshikana mikono hapa, richa ya mwanariadha ambaye anaitwa Kimani huyu, kuwa kipofu, bado amekimbia na kuweza kupata, kuwa mshindi, akiwa ana elekezwa na mwelekezi wake, ambaye amemshika mkono.

Hawa ni wachezaji walemavu. Ni wachezaji ambao wanatoka katika nchi ya Kenya, kutokana na jinsi ambavyo wamevaa zinazofanana. Wanacheza michezo tofauti tofauti ambayo ni mojawapo ya michezo ambayo inachezwa hapa nchini Kenya.

Hawa ni wachezaji wa nchi ya Kenya, wamevaa jezi ya kenya na wanaendesha baiskeli. Ni wachezaji aina ya kuendesha baiskeli, ama mashindano ya kuendesha basikeli. Wanaendesha baiskeli moja watu wawili na wana pia ni washindi wa a mchezo huu.

Hili ni bango ambalo linaeleza kuwa wakati wowote ambapo kuna moto ama wakati ambao moto umeisha, watu wanafaa kukusanyika hapa ili kuhesabu idadi ya watu ambao wako na idadi ya watu ambao hawako ili kudhihirisha ikiwa kuna wengine ambao waliangamia motoni.

Hapa ni shuleni, na kuna michoro kwenye mlango na vilevile kuna michoro katika ukuta wa darasa hili. Hili linasaidia wanafunzi, wakiwa wanaona michoro hii, wanakumbuka jinsi ambavyo walimu wanawafunza, na hii inawafanya wanapita mitihani.

Huyu ni mchezaji mlemavu, ana mguu moja na licha ya hiyo bado ana uwezo wa kucheza mpira huu wa kandanda. Naona anatembea na vijiti viwili, ambayo inamsaidia kwa njia ya kutembea, vile vile yeye ni mchezaji wa nchi ya Kenya.

Hawa ni wanariadha mshuhuri katika nchi hii ya Kenya. Licha ya wawili wao kuwa walemavu na ni vipofu hawawezi kuwa na uwezo wa kuona, wako na watu ambao wanawaelekeza, na hii imefanya wao kuwa washindi katika mbio hii.

Huu ni mchezo wa mpira wa walemavu, walemavu hawa wanatumia mguu mmoja kucheza mpira huu. Ni mpira tamu ambayo mara nyingi watu hupenda kuitazama, na vilevile watu hupenda kuishabikia. Walemavu hao wanajitahidi ili kupata ushindi katika mchezo huu.

Huu ni mchezo wa kandanda na unahusisha watu walemavu. Nimeona mtu mwenye mkono mmoja vilevile kuna wachezaji wenye miguu mojamoja. Licha yakuwa walemavu bado wanacheza mpira kama huu ambao unahitaji watu ambao wana miguu miwili na wana mikono miwili pia.

Hawa ni wachezaji wa nchi ya Kenya. Ninaona wako hapa na aliyekuwa gavana wa Nairobi, Mike Mbuvi Sonko. Hawa ni wachezaji na wamefurahia sana wakiwa wamevaa jezi ya nchi ya Kenya. Wengine ni walemavu vilevile wengine si walemavu.

Hizi ni tarakilishi ambazo mara nyingi hupatikana shuleni. Shuleni zina kazi nyingi kama vile kuwafunza wanafunzi na pia kuwatengenezea mitihani. Vilevile inatumika kutoa matokea ya wanafunzi hao. Tarakilishi pia inatumika kwenye benki, kupiga hesabu za pesa.

Hawa ni wachezaji wa kandanda na ni walemavu. Licha ya kuwa walemavu, bado wanajitahidi na kucheza mchezo huu, na wako kwenye uwanja wanataka kuanza kucheza. Naona kocha wao anatembea hapa akiwaelekeza jinsi wanavyopaswa kucheza kwenye uwanja huu.

Hapa kuna tarakilishi mbili, kibodi, kipanya, na vitabu. Tarakilishi ni kitu muhimu kwa sababu inatumika kufanya mambo mengi shuleni. Inatumika kufunza wanafunzi, vilevile inatumika kutengeneza ratiba katika shule.

Hii ni tarakilishi. Tarakilishi mara nyingi hupatikana shuleni na inatumika kufanya mambo mengi. Inatumika kuwatengenezea wanafunzi mitihani na pia inatumika kutengeneza matokeo wakati ambapo wanafunzi wamefanya mtihani.

Hawa ni wanariadha ambao wanaishi katika nchi ya Kenya. Mmoja wa wanariadha hawa ni mlemavu ambaye ni kipovu na hana uwezo wa kuona na huyu mwingine ni anayemuongoza katika mwendo huo wa wanariadha na hii imewasababisha kuwa washindi katika mbio huo.

Hawa ni wanariadha. Kuna mwanariadha ambaye amelala chini na kuna mwanariadha ambaye anajaribu kumuamsha mwanariadha huyu mwenzake. Huyu ni mwanariadha mmoja ambaye ni mlemavu na huyo ambaye anamuamsha ndiye anayemuelekeza katika mbio hiyo.

Hawa ni wanariadha wa nchi ya Kenya. Wamevaa jezi ya Kenya, na ni wanariadha wa mita elfu moja mia tano. Wote ni wa, wanariadha kutoka nchi ya Kenya, na ni washindi ku, ndio maana wamepewa bendera ya Kenya.

Hili ni kitabu, kitabu cha Kiswahili. Kitabu hiki kinatumika shuleni ili kuwafunza watoto ili wajue jinsi ya kuongea Kiswahili, wajue jinsi ya kuandika Kiswahili, vilevile wajue jinsi ya kusoma Kiswahili.

Haya ni maandishi kwenye kuta ambazo zinatumika kuwafunza watoto wadogo walio shuleni au chekechea jinsi ambavyo wanapaswa kuandika na jinsi ambavyo wanafaa kusoma, naona wameandikiwa hapa kwenye ukuta huu kuwafunza jinsi ya kuandika.

Kuna tarakilishi nne hapa. Tarakilishi ni kitu bora ambacho kinatumika sana na binadamu. Vilevile kwa maisha ya sasa, kila kitu kinatengezwa kutumia tarakilishi, na hii itafanya binadamu kuwa na kazi rahisi ya kufanya maelezo ya vitu tofauti tofauti.

Kutokana na mlingoti ambao nauona pale mbele, hii ni gwaride. Gwaride mahali ambapo wanafunzi hujikusanya shuleni ili kuipa bendera ya shule utukufu na kuiinamia pia.

Hizi ni michoro katika makaratasi na ambayo yameekwa kwenye ukuta. Hii inasaidia sana kwa sababu, inaonyesha watoto jinsi ambavyo wanapaswa kusoma na jinsi ambavyo wanapaswa kuandika. Ni kitu ambacho inafaa kupelekwa kwa chuo cha chekechea ili kuwafunza watoto wadogo waliomo humo.

Jengo hili limegharimu pesa nyingi sana kutokana na jinsi ambavyo imejengwa. Ni jengo la kitambo na kule nyuma pia kuna jengo la ghorofa ambalo pia limegharimu pesa mingi. Kutokana na jinsi ambavyo vimeundwa yameundwa kutumia mabati ambayo yamegharimu pesa mingi vile vile chuma ya dirisha na milango pia yamegharimu pesa.

Hapa ni darasani, madawati yamepangwa katika makundi kumaanisha wanafunzi waliwekwa na kupewa kazi wafanye katika makundi ili wa durusu na wakuwe na uwezo wa kushika vitu ambavyo amekuwa wakiwafunza, hii ni jambo bora sana na kwa sababu inafanya mwanafunzi anakuwa mwerevu.

Kutokana na mlingoti ambao umesimama hapa, hapa ni gwaride, mahali ambapo watu hukusanyika ili kutoa bendera ya Kenya na kuipa bendera huu utukufu kutokana na jinsi ambavyo inaheshimiwa sana katika nchi ya Kenya.

Hapa ni darasani, kinachoniambia hivyo ni kwamba ninaona hapa ubao nyeupe. Vilevile ninaona madawati yakiwa yamepangwa hapa. Yamepangwa kwa makundi kuonyesha wanafunzi waliokuwa wameketi hapa walipewa kazi ya makundi ili waweze kufanya kwa pamoja.

Hili ni kitabu cha tarakilishi ambacho kinatumika katika gredi ya saba, wanafunzi wa gredi ya saba wanapaswa kufunzwa tarakilishi kwa sababu, vitu vingi katika nchi hii ya Kenya sasa hivi inatumia tarakilishi na hii itawasaidia sana kupata kujua vitu vingi katika nchi hii.

Hili ni jengo kubwa ambalo limegharimu pesa nyingi sana. Jengo hili limejengwa kutumia pesa nyingi, kutokana na rasilimali ambazo zimetumika hapa. Ninaona jumba hili limejengwa kutumia wame, simiti, naona hapa chuma, madirisha pamoja na milango.

Hizi ni tarakilishi. Tarakilishi ni kitu muhimu sana katika maisha ya binadamu kwa sababu tarakilishi inatumika kufanya jambo mingi sana. Tarakilishi pia inaweza tumika kuunda vitu tofauti tofauti ambazo zinasaidia katika maisha ya binadamu.

Hivi ni vitabu ambavyo walimu mara mingi wanatumia kuwafunza watoto wa gredi ya saba, vitabu hivi ni vitabu vya tarakilishi na kutokana na jinsi ambavyo kila kitu katika maisha ya sasa inatumia tarakilishi ni vyema sana kutumia vitabu kama hivi kwa sababu itasaidia sana maisha ya watoto wadogo.

Elimu unajidhihirisha hapa waziwazi ,madawati yamepangwa kwenye kundi kumaanisha kwamba wanafunzi walikua wamepewa kazi ya makundi ili waweze kudurusu wakiwa pamoja , vilevile ninaona hapa ubao nyeupe ambayo walikua wanatumia ili kufunzana vifaavyo.

Hapa ni darasani, mahali ambapo wanafunzi wadogo wanafunzwa. Naona kwenye ubao kuna maandishi ambayo yanafunza watoto jinsi ya kusoma na jinsi ya kuandika. Hii ni jambo bora sana kwa sababu wanafunzi wanapopitia hapa, wanakuwa waerevu sana.

Wanariadha hawa wanadhihirisha talanta yao hapa waziwazi ,ninaona mwanariadha ambaye amevaa jezi ya nchi ya Kenya akiwa anajitahidi ili aweze kuwa mwanariadha bora katika hili kundi.

Hili ni bango ambalo limewekwa kwenye ukuta ili kuonyesha watoto jinsi ambavyo wanafaa ama wanapaswa kushika kalamu wakati ambapo wanajifunza kuandika , hili ni karatasi ambacho kinafaa kuwekwa katika darasa la chekechea ili kuwafunza wanafunzi au watoto hawa wadogo jinsi wanafaa kushika kalamu.